Mwanamke huyu yuko chumbani akiwa amekalia kochi, akiunganisha miguu yake na kuwekelea tarakilishi juu yake akiendelea kusoma. Pia kando yake kuna meza ambayo imewekelewa vitu vya kuweka picha, na umaridadi.

Katika chumba hiki , kina wanaume na wanawake, ambao mmoja wa wanawake amevaa buibui na mwanamme mmoja ameweza kusokota nywele zake. Kwenye meza kuna tarakilishi, na vitabu ambazowanatumia kuandika kile ambacho wanajifunza.

Watu hawa wako kwenye chumba, ambao wanatumia tarakilishi kuweza kujifunza, na mwanamume ambaye amevaa miwani, na ako na ndevu, na mwanamke ndiye anayemfunza, jinsi ya kuweza kutumia tarakilishi lake. Hapo mbele, kuna mwanamke ambaye amekaa, akiendelea na kujifunza.

Mwanake huyu yuko mezani, akiwa na vitabu na kalamu akiwa tayari kuandika kile ambacho anajifunza kutoka kwa tarakilishi lake kutumia mfumo mpya wa kidijitali .

Eneo hili limepakwa rangi ya bluu na kumeekewa tarakilishi ambayo juu yake kuna kofia ya mtu aliyehitimu, na kuna vitabu upande mwingine vya rangi tofauti kama vile manjano, nyekundu, bluu, samawati na kizambarau.

Msichana huyu yuko mezani, akiwa na kitabu, na kalamu, akiendelea na kuandika. Inaonekana anatumia mfumo wa kisasa, kwa sababu kando yake kuna simu kubwa, ambayo anaitumia.

Tarakilishi hili limewakishwa na juu kumechorwa kofia la mtu ambaye amehitimu. Upande wa kulia kuna mwanaume, aina ya kibonzo ambaye amechorwa kama amekalia kiti na tarakilishi lake mezani. Upande wa kulia kuna kibonzo cha mwanamke ambaye amekaa chini.

Mtu huyu amekalia kiti cha manjano, akiwa na kifaa chake cha kielektroni aina ya tarakilishi. Anafanya utafiti kuhusiana na ubongo wa mwanadamu, kuonyesha jinsi unavyofanya kazi.

Kwenye chumba hiki kuna mwanaume ameshika faili na kuna kompyuta ya mezani na picha za watu tofauti wakitumia mfumo wa kisasa kuweza kufanya mkutano pamoja. Ni saa ya usiku kwa sababu kuna giza.

Mwanamke huyu ana tabasamu nzuri sana usoni. Ako kwenye meza yake, juu yake kukiwa na kompyuta ya mezani na ameshika kalamu na faili zake tayari kuweza kuandika kile anachojifunza.

Wanafunzi hawa wako darasani wakitumia mfumo wa kisasa wa kujifunzia. Kila mmoja wao ako mezani na tarakilishi lake, na mmoja hapa amevaa kofia kichwani. Kuna wengine pale nyuma yao wamesimama.

Waume hawa sita wako mezani. Kila mmoja na tarakilishi lake. Kuna wawili wamevaa miwani na wengine hawajavaa. Mmoja anayevalia nguo ya kizambarau anaongea, kuonyesha kwamba ni yeye anawafunza kile wanachofanya.

Mwanamke na mwanamume huyu wamevaa miwani wakiwa mezani tayari wakiwa na kalamu na karatasi, huku wakitazama kompyuta yao ilikuweza kujifunza na kuandika kile ambacho wanasoma.

Meza hili lina vifaa mbalimbali, kuna tarakilishi, rununu, kitabu ambacho kimeekelewa penseli katikati, miwani juu, na kingine cha rangi ya majano, na kalamu juu yake, na pia, kuna kikombe cha kahawa.

Darasa hili lina dawati ambazo zimetengenezwa kwa chuma na mbao, ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika laini tatu ambazo, zina mahali pa kukalia na pa kuwekelea vitabu. Nyuma yake kuna meza na viti viwili ambavyo vimewekwa.

Wachezaji wako tayari uwanjani wakicheza. Kando yao kuna watazamaji ambao wanashabikia mchezo huo. Jengo hili limejengwa kwa njia maridadi ambayo inaweza wekwa za taa za kuweza kuangazia wanapocheza na imepakwa rangi nyekundu.

Katika shule hili, wanafunzi wako uwanjani wakiwa wamevaa shati za rangi rangi nyekundu. Wako uwanjani kuweza kucheza mpira wa kabumbu huku wakiwa na kocha wao ambaye anawaelekeza jinsi ya kucheza.

Wanafunzi hawa watatu wako darasani tayari nasani ili kujifunza. Mmoja amevaa barakoa na saa mkononi kuna kijana pale ambaye amejishika usoni mwingine ambaye amevaa buibui.

Darasa hili limepangwa kwa njia nzuri, iko na meza liko na viti na mbele kuna dawati la mwalimu. Sakafu yake imepakwa rangi ya kijani kibichi na ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Shule hili lina basi la kubebea wanafunzi ambalo limepakwa rangi ya manjano na wanafunzi wenyewe wako uwanjani wakiendelea na kucheza, katika uwanja wao ambao umechorwa vzuri na kuna sehemu ambazo zimepangwa nyasi na miti ambayo imezingira.

Katika chumba hiki, cha kulala kina vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vizuri, kila mmoja ikiekelewa mto juu yake. Kuna meza na viti ambavyo vimewekwa kule mbele na pia kuna kifaa cha kufanyia mazoezi kilicho kando.

Chumba hiki kina vitanda viwili. Moja ni ya chini na nyingine ni ya ghorofa. Kila kimoja kimewekwajuu godoro na kuna dirisha pale moja ambao limekunja pazia lake upande mmoja.

Wanawake hao watatu wana umri tofauti tofauti na nyuma yao kuna kibango kinachoonyesha ni siku ya utamanduni kwenye shule io ya upili, ndio maana wameweza kuvaa nguo ambazo ni za utamanduni kama vile ya kimasai.

Mwanaume huyu amesimama juu ya mawe, akiwa amevaa kaptura, T-sheti, na kofia. Mikono yake ina ishara ni kana kwamba ni mtu anayeimba. Hali ya hewa siku hiyo ina mawingu.

Wanafunzi hawa wake na wakiume wameshika kila mtu mti kuweza kupanda na tayari wameweza kuchimba mashimo. Mwalimu wa anayewaongoza, amevaa aproni ya rangi nyeupe. Wamekua na zoea hili la kupanda miti kwa sababu hata shule yao imezingirwa na miti.

Katika darasa hili, lina wanafunzi wanne wachanga, ambapo mwalimu wao ametumia kitabu na amevaa miwani, kuweza kuwaonyesha picha ambazo, wanafunzi hawa wanaweza kujifunza. Pia katika ubao kuna nambari zimeweza kubandikwa na saa ya kuonyesha wakati.

Mvulana huyu ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu amekalia kiti cha magurudumu, kana kwamba ako na shida ya miguu au mgongo. Ako katika chumba cha maktaba ambacho kiko na vitabu, akiwa anaangalia upande moja na tabasamu akishikilia magurudumu ya kigari hiki.

Watoto hao wawili wapo tofauti moja ni albino na uso ambao umechomeka na jua, mwingine ana jicho ambalo limezimika ni kama haoni vizuri, hivyo wote wanatabasamu ingawa wanahitaji utunzaji wa kipekee.

Mwanafunzi huyu yuko darasani na mwalimu wake. Ako na mahitaji ya kipekee hivyo hawezi akaongea na mwalimu wake anamfundisha kuweza kusoma silabi huku akitumia ishara za mkono.

Mwanaume huyu ana mahitaji ya kipekee. Amekalia kochi nyeusi. Ako mezani akijifunza akitumia tarakilishi lake. Kando yake kuna vitabu na nyuma yake kuna kabati ambalo liko na vitabu na maua.

Mwanaume na mwanamke huyu wako kwenye chumba ambacho katika meza yao kuna vitabu. Huyu mwanaume anaonekana mkono wake ni kama umelemaa. Ako na uhitaji ya kipekee na mzazi wake ameendelea kumtunza kwa upendo; kwa sababu anaonyesha tabasamu kwa huyo mwana wake.

Wanaume hawa wawili, wana tarakilishi mezani. Mmoja, ambaye amevaa tisheti ya rangi ya kijivu, anafundisha. Huyu mwingine ambaye ana shati ya rangi ya bluu, anatabasamu sana, akiwa na mahitaji ya kipekee, huku akifurahia kile ambacho anafundishwa.

Wanaume na wanawake hawa wanne, watatu wamekaa na mmoja amesimama. Wakifundishwa jinsi ambavyo wanawezakutumia vidole vyao kuonyesha ishara fulani. Kumaanisha wao hawawezi wakaongea ni bubu.

Mtoto huyu anasoma, na kitabu anachotumia ni cha watu ambao hawaoni. Hivyo, anatumia vidole vyake kuweza kuunganisha maneno ili aweza kusoma vizuri.

Mwanafunzi aliye na uhitaji wa kipekee anafundishwa na mwalimu wake aliyevaa saa, jinsi ambavyo anaweza kutumia vidole vyake kuweza kusoma alama fulani.

Wanafunzi hawa sita wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini wakiwa wamekaa sakafuni. Ameshika kitabu na amevaa blausi ya buluu, ako na miwani na pia kuna mbwa ambaye amelala katikati yao.

Kwenye maktaba hii kuna watu watatu, mwanamume mmoja ambaye anasoma na wanawake wawili, mmoja amekalia kiti cha magurudumu, ameshika kitabu. Inaonekana ana udhaifu wa miguu na mwingine amesimama akiwa ameshika kifaa chake cha elektroniki.

Mwanamke na mwanamume huyu ambaye ana mahitaji ya kipekee amevaa aproni ya rangi nyeusi na jacketi ya manjano. Ameshika vikombe viwili akionyeshwa vile anavyoweza kujitengenezea kinywaji.

Watu hawa katika chumba , kila mmoja na tarakilishi lake, mwanamme amevaa barakoa na kuna mwanamke ambaye amekalia kiti cha magurudumu , kuonyesha kama ako na shida ya miguu au mgongo.